Mkono wa mtu ukiwa unashikilia chupa mbili ndogo za dawa au chanjo. Chupa moja ina kofia nyekundu na nyingine imeunganishwa na sindano. Hali hii inaashiria mchakato wa kutayarisha dawa au chanjo kwa ajili ya matumizi.

Hospitali ya kaunti ya Ahero ikiwa imejaa maji ya mafuriko na kufanya iwe vigumu kufika kwenye jengo hilo. Maji yanaonekana ni machafu na yenye rangi ya kahawia.

Muuguzi mwanamke akimchunguza mtoto mchanga aliye lazwa kwenye chumba maalumu cha uangalizi. Muuguzi huyu amevaa skrubu za samawati na anatumia stethoskopu kumsikiliza mtoto.

Eneo la mtaa wa mabanda ambapo nyumba zimetengenezwa kwa mabati na matofali ya saruji. Majengo mengine yanaonekana yakiwa yameanguka na kusombwa na maji ya mafuriko huku mto wenye maji machafu ya rangi ya kahawia ukitiririka kwa kasi mbele ya nyumba hizo.

Daktari aliyevaa koti jeupe na tochi kichwani akizungumza na mgonjwa wake. Daktari anaonekana akitumia mikono kueleza jambo fulani. Mgonjwa anaonekana kwa nyuma akimsikiliza kwa makini.

Mtaalamu wa afya, aliyevaa koti jeupe, akimpa mtoto mchanga sindano au chanjo kwenye mkono, maa wa mtoto mwenye nywele zilizo sukwa, ameshikilia mtoto wake kwa uangalifu na kutazama mchakato huo kwa makini.

Muonekano wa angani unaoonyesha eneo kubwa lililokumbwa na mafuriko. Maji mengi ya rangi ya kahawia yamefunika ardhi, miti na mimea. Barabara inayopinda na daraja pia vimezingirwa na maji hayo.

Mandhari ya ukame yenye ardhi yenye miamba mingi ya kahawia, inayo fanana na miamba ya volkano. Katikati kuna mti mdogo wenye matawi makavu. Nyuma yake kuna milima na anga ya samawati yenye mawingu meupe.

Mwanamke anayeonekana kuwa mama akimtazama mtoto wake mchanga wa tabasamu na upendo huku mtoto akilia. Mtaalamu wa afya aliyevalia koti jeupe ,barakoa na glavu anampa mtoto huyu sindano .